Katika muda wa dakika nne na sekunde moja ambayo ilikuwa ni muda mpya kuweka katika mashindano hayo ya dunia mwanariadha alienda kumpongeza mwenzio kwa kuweka taarifa mpya magazetini.

kwenye uwanja. Kumewekwa ua wa chuma na miti ya kijani kibichi iliyokolea imeota kando yake. Watu walio na ulemavu wanafanya mazoezi. Wamevaa mashati ya nyekundu yaliyoandikwa Kenya na suruali za kijani kibichi.

Geti kubwa lililopakwa rangi la hudhurungi na rangi la nyeupe linakaribisha wageni kwa maneno ya Kenya chuo cha ufundi cha pwani.

Kwenye ukuta uliopakwa rangi ya kijivu kumewekwa chati zilizoandikwa herufi. Chini yake kimeandikwa miezi ya miaka na chini yake kumeandikwa maneno.

Njee ya jengo lilo jengwa kwa matofali. Nyasi zimefyekwa na zinanawiri. Mfereji umepita katikati ya nyasi. Kwa umbali ua umezingira nyumba.

Kando ya ukuta kitabu cha rangi ya buluu cha gredi ya saba cha kufundisha tarakilishi kimewekwa, kimechorwa mkono uliovishwa glavu za rangi ya buluu.

Ukutani chati yenye umbo la mstatili imewekwa. Inatoa maelezo ya shule ikisema katika shule yetu, tunafatilia sheria, tunafanya kazi kama familia.

Kando ya jengo, nyasi zilizoota zimefyekwa na kukaa vizuri inje ya jengo, ni mti wa bendera. Kwa umbali miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi imeota na kunawiri.

Mwanaume rijali ameketi kwenye baiskeli ya wasiojiweza. Amekamata vitabu vinne, mkononi mwake ni saa. Amevaa shati la kijivu na shati jingine lenye mistari, na amevaa suruali ya buluu.

Ukuta uliopakwa rangi ya kijani kibichi kwa umbali, upo na ubao wa nyeupe uliozingirwa ma mbao. Maandishi ya rangi ya buluu umewekwa ubaoni.

Ukuta wenye rangi nyeupe na sakafu ya rangi ya kijivu umewekwa kifutio cha ubao wa nyeusi.

Kwenye meza tarakilishi mbili na vipopotozi vimewekwa. Vitabu vitatu vimewekwa kando. Meza ya rangi nyeupe na karatasi zenye rangi ya waridi viko kando yake.

Wanawake wamevaa shati za rangi ya nyekundu zilizoandikwa maandishi "Kenya", na kuvaa suruali za rangi nyeusi. Wote wameketi kwenye baiskeli za watu walio na ulemavu.

Shule ya Secondary ya Tononoka imepakwa rangi ya nyeupe kwa juu na rangi ya blu kwa chini, watu wawili wanatembea kando yake huku vyuma vikiwa vimezingira ukuta huo.

Wanaume wawili wanariadha wenye rangi ya nyeusi wanasalimiana kando yao mwanariadha mwenye rangi ya kahawia amevaa miwani na kushikilia bendera yenye rangi ya njano, rangi ya buluu na rangi ya nyekundu anatabasamu huku akiangalia halaiki ya watu.

Timu ya walemavu imesimama ili kupigwa picha. Wamevaa nguo za nyeusi huku wamevaa viatu vya kufanyia mazoezi. Nguo zimechorwa ngao iliyopakwa rangi ya nyekundu na nyeupe.

Kwenye meza ya rangi ya kahawia, kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kimewekwa. Kitabu kimeandikwa kwa maneno ya rangi ya njano. Kitabu ni cha rangi ya buluu na rangi ya kijani kibichi. Watoto wamechorwa juu ya kitabu hicho.

Kidimbwi cha maji. Mwanamke aliyevaa miwani za rangi ya blue ameinua mikono na kuonyesha vidole viwili. Ameketi kwenye mtumbwi ulio na rangi ya nyeupe.

Ukuta uliowekwa maneno ya nyeusi na maneno ya kijani yaliyoandikwa sehemu ya watu wasiosikia. Vibofu vya rangi ya buluu na rangi ya nyeupe, na bendera ya nchi ya Kenya, vipo kwenye ukuta huo.

Njiani kuna miti. Wanariadha wanatumia baiskeli iliyounganishwa ili wakae wawili. Wamevalia nguo nyeupe, shati, suruali nyeusi iliyo na maandishi ya nyeupe. Wamevalia kofia za kujilinda.

Ukuta unaotoa maelekezo ya kuelekea shuleni, shimo la tewa, umepakwa rangi ya nyeupe na kuwekwa rangi ya bendera ya rangi ya nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Kando yake ni mti.

Ukuta wa rangi nyeupe, ulio na mlango mmoja. Umeunganishwa na chuma kufikia chini, na kuweka imara paa la juu. Ukumbi hauna watu.

Ukuta wa ua la shule umepakwa rangi nyeupe. Mzee ameshikilia sikio. Mti ulionawiri upo ndani ya ua wa ukuta huo.

Jengo lililojengwa kwa ukuta wa mawe limepakwa rangi nyeupe. Nje ya jengo nyasi zimekatwa na kutengenezwa vizuri. Bendera yenye rangi ya kijani kibichi, nyeusi na buluu imewekwa kwenye mti wake.

Mwanariadha anafanya mazoezi uwanjani. Mchanga uko mbele yake. Nyuma yake eneo la kukaa mashabiki limewekwa rangi ya nyeusi, rangi ya nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye meza ya rangi nyeupe. Kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kimechorwa maua ya rangi ya kijani kibichi na maua ya rangi ya buluu. Kimeandikwa kwa maneno ya rangi ya kijani kibichi na marangi ya buluu.

Ukutani chati imewekwa ya kuonyesha herufi za kusomea, chati yenye rangi ya nyekundu na michirizi ya nyeupe na nyeusi.

Inje ya jengo la shule kuna mtungi wakuweka taka wa rangi nyekundu , inje mti wa kusimamishia bendera umetengenezwa na sakafu. Maua ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya njano umeizunguka.

Ndani ya chumba kuna meza iliyopakwa rangi nyeupe. Juu ya meza ni tarakilishi tatu. Kando yake viti vya nyeupe vimeekwa.

Kwenye uwanja, wanawake wawili wanakimbia, wameshikana mikono, kando yao wanawake wengine wameketi kwenye viti vya nyeupe na viti vya rangi ya buluu, wanatizama.

Chumba cha mazoezi kipo na glavu, vyuma vya mazoezi. Mlango umefungwa, mchezaji mmoja anatumia bagi kubwa ili kulipiga piga kufanya mazoezi.

Ukuta mzuri wenye rangi ya nyeupe na rangi ya mchanga, upo na maandishi kuonyesha kwamba ni shule ya chekechea na shule ya msingi. Maji yapo kwenye mtungi wa buluu.

Nyumba yenye ghorofa mbili na milango ya nyekundu. Nyasi zimepandwa upande wa nje na sakafu imetengenezwa kwa ustadi kuelekeza watu njia.

Kwenye chumba cha mazoezi chenye ukuta wa rangi ya nyeupe na rangi ya kijivu chuma za kufanyia zoezi zimeegeshwa kwenye ukuta chuma zimepakwa rangi ya nyeusi na rangi ya nyekundu mtu anafanya mazoezi.

Kwenye uwanja wa mashindano. Wanariadha wanne wanakimbia. Moja amevaa shati ya blue na suruali ndefu nyeusi. Mwingine amevaa shati ya rangi ya nyekundu na suruali fupi. Na mwanamke amevaa shati ya rangi ya nyekundu na suruali fupi ya nyeusi.

Kitabu cha kufundisha, cha watoto wa gredi ya pili, cha kufundisha mambo ya mazingira kimechorwa viatu, kikapu, minazi.

Nyumba yenye gorofa mbili imepakwa rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi, ngazi inaunganisha gorofa moja hadi nyingine, maua ya rangi ya njano na rangi ya kijani kibichi yapo chini kwenye gorofa.

Nyumba yenye madirisha manne, milango. Mtu amesimama nje. Nyumba imeandikwa maandishi ya nyeusi, buluu na nyekundu.

Nyumba iliyopakwa rangi ya udhurungi ipo na ghorofa mbili. Magari yameegeshwa nje ya jengo hilo. Watu wanaongoza na kutoka.

Wanariadha wamesimama wima. Wametoka kucheza mchezo wa chess . Mwanariadha mwengine ni mlemavu na amekaa kwenye baiskeli ya watu walemavu huku ameshikilia hundi ya zawadi waliyopata baada kushinda mchezo huo.

Jengo lililotengenezwa kwa matofali, limepakwa rangi ya nyeupe limeandikwa maandishi ya rangi ya nyeusi. Maandishi yanayosomeka, Miche Bora. Nje pikipiki imewekwa.

Jengo lenye ukuta wa ghorofa mbili, limepakwa rangi ya kahawia. Lipo na maandishi ya rangi ya kijani, na maandishi ya rangi ya bluu. Lipo na geti iliyojengwa kwa chuma.

Wanariadha watatu wapo kwenye mashindano wamevalia suruali fupi na shati zilizo fupi kwenye mikono, maandishi yakiwa yameandikwa nchi na kampuni.

Ukuta wa ghorofa mbili uliopakwa rangi ya nyeupe upo na madirisha ya vioo. Chini kuko na miti ya rangi ya kijani na bango la nyeupe lililoandikwa maandishi.

Mchoro wa saa upo ukutani, huku mishale yake ikielekea kwa moja na katikati ya kumi na moja na kumi na mbili. Sungura anaonekana kwenye mchoro huo wa saa.

Mkono mweusi umeshikilia kitabu cha nyota ya kiswahili cha gredi ya pili kwenye mchoro wa kitabu watu wawili wanaendesha farasi wamevalia shati la kijani kibichi na shati la manjano mtawaliwa.

Wanariadha wawili wamesimama. Mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Wameshikilia bendera yenye rangi ya nyeusi, nyeupe, rangi ya nyekundu na rangi ya kijani kibichi. Wamevaa mavazi ya kukimbia.

Kwenye ubao mwalimu ameandika Jumatatu tarehe ishini na nne mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na kuandika swali je ni vipi Samweli alivyoitikia wakati ambapo Mungu alimuita?

Jengo lililopakwa rangi ya nyeupe. Miti imenawiri kwa matawi ya kijani kibichi. Mabasi yenye rangi ya njano yameegeshwa kando ya ukuta.